Kuna vyakula aina ya viazi karai ambayo ikona pilipili kidogo kando, imewekwa kwenye sahani nyeupe na kuna kabeji au saladi iliyo kando imewekelewa kwenye meza ya browni .

Kuna nyama ya aina ya kuku inayochomwa kwenye moto wa makaa imeekelewa juu ya chuma, kuna pande moja imeungua na pande ingine inangoja kuiva.

Kuna vyakula tofauti, kuna mitahi, mahamri, viazi karai, bajia, soseji na kadhalika pia kuna pilipili kando na menu kwenye karatasi imeelezwa iliyoekwa juu ya meza.

Kunaonekana apa kwa mandari kuna chakula aina tofautitofauti, kuna chapati kuna kachumbari pilau, vimeandaliwa kwenye meza hili ama kwenye shuka hii. Kuna vijiko, kuna visu.

Kuna njia inayoelekea hotelini, kuna pia kibango cha kuashiria shughuli za watoto wachanga, miti mirefu pia na jumba lile ni la makuti na nyasi iliyotengenezwa vizuri yenye imekauka na ambayo haijakauka.

Hili ni shamba ambalo lina migomba, mahindi pia miwa iliyozingirwa na miti aina tofauti tofauti. Kuna sehemu pia ilio limwa na kuna nyengine haijapaliliwa.

Kuna chakula iliyo kwa sahani nyeupe. Pilau, nyama, pilipili na kachumbari zimewekwa kwenye sinia au meza nyeusi.

Kuna mkono ulioshika sahani, wali mweupe na samaki wa kupaka. Pia kuna sakafu inaonekana ni nyeupe na pia kuna mkeka.

Kuna mhudumu ambaye anauza chakula cha mitaani, pia anaonekana ywauza shawarma pia kuna mtu aliyesimama kando yake ambaye anaonekana anakunywa kinywaji fulani. Kuna gari nyeusi ambayo iko nyuma ya huyo mhudumu wa shawarma.

Kuna sahani nyeupe ambayo ina nyama za mishikaki, chapati, kachumbari, viazi karai na limau pia kuna sufuria ziambazo zinachakula na vitamba ya kufuta mdomo.

Kuna magugu ya bahari mengine yamekauka na mengine ni machanga. Kuna neti iliyowekelewa pale na chuma na mashua moja iliyowekezwa kando ya neti ile .

Kuna simba wa kike anayetembea kwenye msitu huu. Kuna nyasi, miti tofauti tofauti na pia miti iliyokauka ambayo imeanguka kwenye nyasi.

Kuna mchele una uduvi, nyama ya kukaanga, limau, pilipili, karoti kwenye sahani iliyoegeshwa kwenye meza ya brown .

Kuna watu wawili waliyovaa sare za kujikinga na pia barakoa wanamwaga maziwa kwenye mashine kupitia kichungi cha manjano, kuna pia mtungi mwengine wa maziwa uliyo chini.

Hiki ni kibanda cha sokoni inachouza viungo vya kupika, tango, pilipili hoho, tangawizi, kitunguu saumu, tende, vitunguu na vinginevyo.

Kuna chakula kilicho kwenye sinia cha aina ya pilau na nyama, pia kuna kiti cha samawati kilichoegezwa karibu na meza hii nyeupe na mtungi wa manjano.

Kuna sahani sita zilizowekwa kwenye tray na zilizobebwa na mhudumu wa hoteli. Ndani yake kuna samosa mbilimbili kwa kila mmoja na limau.

Sahani imeekelewa juu ya meza ya samawati na mchele mwa wali mweupe na samaki wadogo watatu na supu na tomato na kijiko.

Kuna pilau iliyowekwa kwenye dishi ili nafikiri kuhifadhi joto yake rahisi isipoe. Pilau hii ina viazi inayoonekana na nyama pia imewekwa kando.

Kuna kitafunio cha rangi ya manjano kilichomwagiliwa pilipili na kufungwa kwenye gazeti na kuwekwa kwenye sahani nyeupe na kuekelewa kwenye sakafu nyeusi.

Kuna chakula cha kiamsha kinywa kwa mfano chapati, viazi karai, bajia, maandazi, samosa na mbaazi za nazi na sharubati kando na chai na kijiko.

Kuna mtu mmoja ambaye anatengeneza samaki alizozitandaza kwenye sakafu ya brauni. Kuna ndoo ya kijani. Amevalia kofia na shati ya samawati. Amezingirwa na watu wengine.

Huu ni uwanja wa gofu. Kuna vibango kadhaa na miti kubwa iliyo na kivuli. Kuna watu wawili walio kwenye uwanja huo na ukuta wa mawe.

Kuna wanyama wawili walioko kwenye msitu wanakula nyasi, kuna pande moja wa nyasi imekauka nyingine bado ni changa na miti ya jangwani.

Hapa ni pa kutayarisha chakula cha mtaani kama shawarma. Inakatakatwa na mchuuzi aliyevalia saa kwenye mkono wa kulia. Amevalia pia shati nyeupe na nyeusi. Kuna vibuyu na viti kando ya mchuuzi.

Kuna magugu machache ya bahari katika ufuo wa bahari na majumba na vibanda vya makuti kando na hema iliyowekwa viti na meza ndani yake, kuna watu wanaotembea.

Hili ni soko la samaki tofauti, kuna samaki aina tofauti tofauti. Yaliyo kwenye maegesho ama maegezo ya kusubiri wateja wakuzinunua zile samaki .

Kuna ng'ombe kadhaa waliopumzika kwenye nyasi na pia kuna wengine waliosimama wamefungwa kwenye chuma, kuna chakula chao hasa nyasi iliyombele yao na wako kwenye zizi la ng'ombe na imetengenezwa na mawe.

Kuna vyakula vilivyowekwa kwenye sinia, kuna biriyani na mayai ya kuchemshwa , kachumbari, samosa, mchuzi wa nyama iliyowekelewa kwenye meza ya braoni .

Hapa ni maegesho ya chakula cha mtaani, kuna nyama na pia vyakula tofauti tofauti kuna mandazi kuna mishikaki, kuna samosa pia kuna kachumbari na vinywaji tofauti tofauti, kunaonekana watu wanaouza na wanaouziwa

Kuna chakula na wali ambayo imepikwa hapa kuna kijiko inaonekana iko na viungo ndani ya chakula kile. Kinaonekana pia kimeliwa kidogo. Nafkiri anaendelea kula Anajikakamua kuichukua picha.

Kuna mtu anaashiria ndizi ambazo zimeiva. Mgomba huu una matawi makubwa, kando yake kuna mti mwingine. Amevalia shati ya samawati na kofia.

Kuna ukuta unaozingira makao ya Buffalo Park pia kuna nyasi na visanamu za wanyama wa baharini, kuna tanki na kiashirio cha barabarani.

Hapa kuna maonyesho ya nyama choma, inaonekana hii ni kuku inayochomwa kwenye jiko la makaa. Pia kuna mishikaki. Pia kuna muhudumu ambaye yu wazingatia kazi yake ya uchomaji nyama.

Hili ni soko la samaki wa kukaushwa. Kuna wanawake kadhaa na wanaume ambao ni wachuzi na wanunuzi. Pia kuna duka au kibanda cha nguo.

Kuna vyakula vilivyo kwenye sahani tatu nyeupe. Kuna wali mweupe, nyama ya kukaangwa, samaki wa kupaka, limau imeshikwa na mtu aliyevaa sare nyekundu.

Kuna maegesho ya chakula cha mtaani, kuna pilau, kuku, mchuzi na kadhalika. Kuna wanaokula na kuna wanaouza, wengine wameshika maji ya kunywa.

Hapa kuna mkungu wa ndizi ambao bado uko kwa mgomba haujakatwa lakini umeonekana ndizi imekomaa.

Kuna matayarisho ya shawarma, anayehudumu amevaa aproni ya taifa. Ako ameshika visu vya kukatakata nyama iliyo kwenye sinia.

Hapa kuna shamba la migomba. Inaonekana limepaliliwa vizuri pia. Lina ndizi zinazoonekana zimekom𝑎a, tayari kungoja kuvunwa.

Kuna samaki aliyekaangwa ameekelewa limau nne. Kando kuna pilipili aina tofauti zilizowekelewa dania. Sahani hii imewekelewa juu ya meza nyekundu.

Kuna chakula aina tofauti, sahani moja ina mchele wa manjano na mishikaki na limau, mwingine una mchuzi na sahani nyingine ina mboga.

Kuna sahani kadhaa za chakula moja ina chips za kukaangwa iliyowekwa tomato na dania . Kuna sahani ingine ambayo ina kuku na ingine iliyo na samaki na kachumbari kando.

Kuna mtu ameshika sahani nyeupe iliyo na pilau, kamba, pilipili, limau na kachumbari. Kwa umbali unaona watu walioketi kwenye meza wakila chakula chao.

Duka linalouza nyanya zito, bizari, dalasini, haradali nyeupe, manjano, iliki, jira, karafuu, kisibati, omena, tende, chumvi na kadhalika.